Tukio la kimatibabu katika chumba cha hospitali ikionyesha wafanyikazi wawili wa afya wakiwa wamevaa vifaa kamili vya kujikinga wakimhudumia mgonjwa. Wafanyikazi wote wawili wamevaa suti nyeupe za hatari zenye pindo la buluu na wanaonekana kurekebisha kitu karibu na mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini.

Tukio la kuguza moyo ndani ya kile kinachoonekana kuwa mazingira ya huduma ya afya, pengine hospitali. Katika sehemu ya mbele, mtu mwenye nywele nyeusi zilizopinda akionekana kutoka nyuma amevaa gauni la hospitali la rangi ya bluu iliyokolea ambalo limefunguka nyuma.

Mtaalamu wa matibabu aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga akimhudumia mgonjwa katika kile kinachoonekana kuwa chumba cha wagonjwa mahututi au wodi maalum. Mtaalamu wa matibabu amevaa suti nyeupe ya kujikinga ya mwili mzima ikiwemo kofia, ngao ya uso na glovu.

Eneo lenye shughuli nyingi la chumba cha upasuaji. Wataalamu kadhaa wa matibabu, wakiwa wamevaa gauni za upasuaji za rangi ya buluu isiyokolea na kofia za upasuaji la kijani wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji.

Mtaalam wa matibabu amevaa shati jeupe na kile kinachoonekana kuwa miwani ya kujikinga akimhudumia mtu aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mtu mwengine ameketi upande wa kushoto.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya lori kubwa jeupe la kliniki ya simu. Lori hilo lina maandishi beyond zero yaliyoandikwa kwa herufi kubwa nyeusi na kauli mbili inspiring action changing lives chini yake.

Picha ya karibu inayozingatia nusu ya chini ya uso wa mtu, hasa mdomo na pua yake huku akitabasamu sana akifumba macho, mtu huyo ana ngozi nyeusi, midomo yake imefunguka ikionyesha meno meupe.

Picha ya karibu iliyopunguzwa ikilenga eneo la mdomo na pua la mtu mwenye ngozi nyeusi. Mada kuu ni tabasamu la mtu huyo ambalo linafunua meno yake ya juu. Midomo imejaa na ngozi karibu na mdomo na pua inaonekana laini.

Tukio la kusisimua la oparesheni ya uokoaji wa mafuriko uku watu wakitembea kwenye maji mengi yenye matope ya kahawia. Kiwango cha maji ni kikubwa, kinafika juu ya magoti ya watu wazima waliopo na kuzamisha sehemu za miundo inayozunguka.

Watu wakivuka maji mengi yenye matope mekundu kahawia ya matope jambo linaloashiria janga au hali ya dharura. Usawa wa maji unaonekana kuwa juu sana ukifikia kiunoni au kifuani mwa baadhi ya watu.

Gari la kubebea wagonjwa jeupe lililo wekwa alama wazi za msalaba ya milia nyekundu likipita kwenye njia yenye matope na maji. Gari hilo linaonekana kuwa la imara lenye iwezo wa kupita katika maeneo magumu.

Mchanganyiko wa picha tatu tofauti, zilizounganishwa na maandishi makubwa mekundu katikati. Paneli ya juu ya kushoto inaonyesha choo cha muda, chenye rangi hafifu kikiwa kimesimama katika mandhari wazi, yenye mimea michache, kuashiria makaazi ya muda au kambi ya dharura.

Kituo cha umeme cha nje, usanifishaji tata unaoangazia gredi ya minara mirefu ya chuma, nyaya za umeme, na vipengele mbalimbali vya kama vile mihami, na transformer vikiwa chini ya anga angavu yenye mawingu yaliyotawanyika.

Kundi la watu, wanaoonekana kushiriki katika usambazaji wa misaada ya kibinadamu, au tukio la msaada wa jamii. Magunia kadhaa makubwa, mengine ya kijani, na mengine ya machungwa, yalio na kile kinachoonekana kuwa vifaa vya msaada, yamewekwa chini yenye vumbi mbele.

Bomba la PVC la buluu linalododosha maji polepole kwenye ndoo ya buluu na nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa nje na mandhari nyuma iliyofifia ikipendeza eneo la vijijini au lisiloendelezwa lenye udongo na ardhi kavu.

Mtu anaosha mikono chini ya maji yanayotiririka. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la rangi ya buluu iliyokolea lililounganishwa na kituo rahisi cha kunawia mikono. Kushoto, ndoo ya plastiki isiyo na rangi kimewekwa kwenye kiti cha mbao, kikifanya kazi kama chanzo cha maji Kwa bomba.

Mambo ya ndani ya kile kinachoonekana kuwa maabara au kituo cha matibabu kilicho na vifaa mbalimbali vya kisayansi na vitengo vya kuhifadhi. Chumba kina sakafu ya rangi nyepesi. Upande wa kushoto wa fremu kuna friji mbili ndefu nyeupe zilizosimama wima.

Vifaa viwili vya kusaidia kutembea jonzi ya vimbo na kitembezi vikiwa vimewekwa kwenye ukuta wa buluu unaongaa mbele vimesimama wima kuna jonzi ya fimbo za rangi ya fedha zenye sehemu ya kuegemea kwa pani na vishikio vyenye rangi ya kahawia hafifu

Muonekano wa kina wa otoklavu mpya inayong'aa ya chuma cha pua au sterilizer ya shinikizo inayotumika sana katika mazingira ya huduma za afya kwa ajili ya kuzuia vijidudu vya vifaa vya matibabu.

Kifaa cha kusikia cha msaidizi cha nyuma ya sikio ikiwa na kifunganishio chake na kifaa chenyewe vimewekwa kwenye sehemu nyeupe tupu. Kitu cha juu ni sanduku la bidhaa lenye rangi nyeupe zaidi na lafudhi za buluu kando.

Mitungi minne ya gesi yenye rangi nyeusi na urefu tofauti. Kila mmoja ukiwa na sehemu ya juu nyeupe na vali ya chuma. Imesimama wima kwenye sakafu yenye vigae. Hii inaonekana kuwa mitungi ya oksijeni ya kimatibabu. Dirisha lenye nondo linaonekana nyuma.

Kifaa cha matibabu pengine kifaa cha macho kilichoundwa kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Mashine hiyo ni nyeupe na kijivu kwa kiasi kikubwa ikiwa na muundo wa kipekee uliopinda mbele unaojumuisha sehemu ya kupumzisha kidevu ikionyesha kuwa ni kwa matumizi ya mgonjwa.

Picha inaonyesha mazingira ya maabara yenye darubini na vifaa vingine, hasa kuna darubini kwenye benchi ya maabara , mirija ya sampuli za damu pia inaonekana ikionyesha maabara ya kliniki au matibabu.

Mwonekano wa karibu wa juu wa mtu aliyelala kitandani hospitalini, ikilenga mguu wake wa chini ambao umewekwa kifaa cha kurekebishia nje. Mtu huyu anaonekana kuwa na ngozi nyeusi. Kifaa cha kurekebishia nje ni fremu ya chuma yenye pini zinazopenya ngozi iliyoundwa ilikuimarisha mfupa uliovunjika.

Bango la matangazo la siku ya afya ya akili duniani, likiwa na hesabu ya kurudi nyuma inayoonyesha siku nne zimesalia hadi oktoba kumi 2024. Muundo umegawanywa katika sehemu kuu mbili.

Kisanduku cha rejareja cha kirutubisho cha lishe. Kisanduku hicho kimetawaliwa na rangi nyeupe, na sehemu ya juu ya machungwa, na picha ya buluu, inayofanana na anga yenye mistari ya njano inayong'aa .Jina la chapa, Bionutrition inaoneshwa kwa maandishi ya machungwa.

Visanduku vingi vya dawa ya kutuliza maumivu ya panadol pamoja na vidonge vyeupe vyenye umbo la mviringo. Nyuma na katikati visanduku vinne vya panadol vyenye rangi ya buluu na nyekundu vimepangwa.

Kisanduku chekundu na bluu cha dawa ya panadol extra. Kifungashio hicho kiletawaliwa na rangi nyekundu na kina mchoro mashuhuri wa bluu ulio pinda upande wa juu kushoto . Jina la chapa panadol linaonekana wazi kwa herufi nyeupe ndani ya sehemu ya bluu.

Mwonekano wa karibu wa juu chini wa utaratibu wa kimatibabu au uchunguzi unaohusisha mtoto mchanga, pengine katika mazingira ya kliniki. Lengo ni mikono ya watu wazima wanaomhudumia mtoto. Katikati ya fremu, mtoto aliyefungwa kwa sehemu katika blanketi au kitambaa chepesi, anashikiliwa au kuwekwa.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda kidogo cha uwazi, huku anayeonekana kuwa wafanyikazi wa matibabu wakimhudumia mtoto huyu. Mtoto amefungwa kwa blanketi ya miraba miraba miekundu, na blue , na kitambaa chenye michoro ya kahawia, na machungwa kinaonekana karibu na kichwa chake.

Picha inaonyesha mwanamke akimshika mtoto mchanga mapajani wake. Mfanyikazi wa afya amevaa koti jeupe na kofia ya nywele ya bluu. Anampa mtoto sindano kwenye paja. Mama anamwangalia mtoto na mazingira yanaonekana kuwa kliniki ya matibabu au chanjo.

Chonzi ya mikono iliyovaa glovu ya nyeupe za kinga, ikishika kwa uangalifu kitu kidogo chekundu iliyokolea kilichorefuka labda kifaa Cha kukusanya sambuli ya damu kwenye nja ya kidole ya mtu ngozi ya mkono inaonekana kuwa na rangi nyeusi.

Bustani yenye uhai na iliyostawi kiasi au shamba lililolimwa ambalo lina mimea mbalimbali inayotumika kwa chakula au dawa za asili. Mbele kuna mimea yenye majani mapana mekundu zambarau labda aina ya mchicha yaliyochanganyika na mimea mengine yenye majani ya kijani.

Mimea kadhaa mikubwa ya kijani kibichi ya mishubiri yenye majani manene yenye miiba baadhi yakionyesha dalili za kukatwa au kuvunwa. Mimea imewekwa dhidi ya mandhari nyuma yaliyo fifia ya majani ya kijani kibichi ikipendeza mazingira ya nje.